Gari jeupe, lenye nambari ya usajili KDG 795S. Kuna mawingu meupe na samawati, miti, nyasi, barabara, nguzo za nyaya za umeme, kuna lango.

Hapa ni mahali viatu vinauzwa vyenye rangi tofauti, vyekundu, vyeupe, vyeusi, ya njano. Ukuta uliopakwa rangi ya zambarau na maandishi, "Darling, Find your Beautiful". Mtungi wa njano, ndoo nyeupe, beseni ya samawati ,nguo iliyotundikwa ukutani. Mtu anayetembea amevalia shati jeupe, longi ya samawati.

Hili ni soko la nguo almarufu mitumba na wale waloketi, wamesimama, wameinama wakichagua nguo zenye rangi tofauti, nyekundu za njano, kijani, nyeusi. Mama aliyefunga leso kwenye kiuno, wanaume waliovaa kofia vichwani.

Hii ni noti ya shilingi mia tano, pesa za Kenya, kuna maandishi, CENTRAL BANK OF KENYA, CR8777501, ina picha ya rais wa kwanza wa taifa la Kenya aliyevalia koti, shati jeupe na tai, kuna mchoro wa bunge na bendera ya Kenya.

Hapa ni dukani panapouzwa maziwa. Maandishi "Yustina milk, Tunauza maziwa fresh," na kuna mchoro wa ng'ombe, mitungi rangi ya njano, ndoo ya kijani kibichi na samawati, besheni, meza, majiko, sufuria, viti na watu walioketi.

Hili ni jengo ambalo gari rangi ya njano limeegezwa ndani mwake. Kuna ua la kijani kibichi, gari jeusi, miti, paa jeupe, taa.

Hili ni duka la kuuza mayai ya kuku yaliyopangwa kwenye kreti zenye rangi tofauti tofauti; kijani, nyekundu, njano, samawati, zambarau, kamba, karatasi ya shashi, sahani, mlango wa kijani.

Hapa ni sokoni panapouzwa malenge, machungwa, ndimu, vitunguu, nyanya, pilipili hoho, dania, mbaazi na beseni ndogo ya rangi ya samawati na kuna begi ya kuweza kupakia.

Mbele ya maduka haya, kuna mtu aliyeketi amevalia kofia kando yake pana begi, kuna mlango ulioandikwa Nisan, mwingine wa kijani kibichi Mpesa, jokovu ya rangi nyekundu, baiskeli iliyoshikiliwa na mkono kwa mtu.

Hapa ni sokoni kina mama wanauza, kuna wale wameketi na wale wameinama. Kuna matunda ya aina mbalimbali, nanasi, parachichi, papai, machungwa, kuna beseni, ndoo, viti, miti.

Magari yaliyoegezwa moja jeupe, mengine mawili meusi, ingine rangi ya kijivu. Maandishi, Mercedes Center Ltd, paa la rangi ya samawati mawingu ya kijivu, miti.

Hili ni soko la nguo almaarufu mitumba, na wale wameketi, wamesimama, wameinama wanachagua nguo zenye rangi tofauti, nyekundu, kijani, njano, nyeusi. Mama kafunga leso kiunoni.

Hapa ni sokoni, kuna kuna nguo za aina tofauti, enye rangi ya chungwa, kijani, kijivu, nyeusi, zambarau, watu waliosimama na kuketi.

Magari yalioegezwa nyeusi, nyeupe, nyekundu, samawati ukuta wa mabati uliopigwa na miti, mawingu, sakafu, mataa.

Gari jeusi la Toyota Prado. Namba ya usajili kwenye bango na rangi ya njano maandishi meusi KDK, nyasi, miti na majengo.

Hizi ni pesa za taifa la kenya, sarafu za shilingi ishirini, noti za shilingi hamsini na mia mbili zenye picha ya rais wa pili wa taifa la kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Kuna mikono yenye vidole vitano na meza.

Noti ya pesa shilingi za Kenya na michoro ya ndovu yenye rangi ya udhrungi na nyati. Mtu aliyevalia koti, shati nyeupe, tai. Kuna maandishi Banki Kuu ya Kenya, shilingi elfu moja na herufi moja sufuri sufuri.

Jukwani la viazi , mahindi, ndoo, makaratasi , sandarusi, na nyanya , na karoti, na ndizi, na watu na miti.

Kreti ya nyanya, mtu aliyeinama akiwa amevalia shati jeupe lenye mishororo mieusi na long'i yenye kijani kibichi na yule aliyesimama na kofia nyekundu mkokoteni, tuktuk , lori, miti, nyaya za stima, jengo na tangi la maji.

Hili ni soko la kuuzia bidhaa kama vile pilipili, mapera ,ndimu ,vitunguu ,nyanya, viazi ,karoti. Kuna ndoo mbili za rangii ya njano, kuna kreti.

Hapa ni mbele ya duka lililofunguliwa, pikipiki iliyoegezwa, mlango wa rangi ya kijani kibichi, maandishi samawati. Bango lenye herufi: mbili, nane, tisa, tisa, tisa, moja, moja. Mitungi ya maji ya kunywa.

Noti ya pesa taifa la Kenya yenye thamana ya shilingi elfu moja na picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta raisi wa kwanza wa Kenya, Jengo la KICC no ya usajili BR2702179 rangi yake ni ya kahawaia.

Picha ya mwanamke aliyevalia ushanga miwani na nguo nyeupe simu mkononi, maandishi kopokopo simple tools for your business jensau@gmail.com sign in.

Kuna mlango wa rangi ya kijani kibichi imeandika mpesa na mtungi mweupe. Kuna ndoo ya manjano na sanduku la mbao. Kuna chupa na kabati.

Hapa ni nje ya duka, kuna jokovu lililosunguka kwa waya. Dirisha iliyo wazi ukiwa wa mawe uliopakwa rangi ya kijani kibichi na nyekundu yenye maandishi Airtel Money. Watu wawili walioketi kwenye kiti wamevalia kofia shati ya samawati na chungwa, miguuni mwao pana viatu.

Mandizi, parachichi, tikiti maji, nanasi, papai, tufaha, maembe, nyanya , machungwa, karakara, karatasi ya sarandusi, kreti ya samawati na nyeusi, mtungi, sakafu.

Gari aina ya Nissan, rangi yake ni ya kijivu, nambari ya usajili ni KCN709X. Kuna miti, majani, nyasi, nguzo ya nyaya stima, kokoto, mawingu.

Chapisho lenye maelezo Affordable medical insurance, your health is your wealth get sure medical cover picha ya binti aliyevalia barakoa, kuna nembo ishara ya mti na mkono, maelezo na nambari ya simu.

Kuna watu wawili wamesimama, mmoja akiwa amevalia shati jekundu, suruali nyekundu, mshipi mweusi, mkono mfukoni. Mwengine amevaa longi ya samawati. Mlango wa rangi ya kijani, bango jekundu lenye maandishi, "Top Up Airtel Here."

Magari mekundu, meusi, kijani, tarakilishi, meza na ua, mlango, madirisha, paa jeupe na sakafu.

Gari jeupe, ukuta mweupe na rangi ya samawati na mikebe tatu, rangi nyekundu, rangi ya samawati, rangi ya kijani kibichi na kreti ya Cocacola ya rangi nyekundu.